Kuna mikono miwili mizuri ya mzungu juu ya tarakilishi ya mkono. Kwenye skrini ya tarakilishi ya mkono kumeandikwa kujifunza kupitia elektroniki. Kando ya komputa kuna kitabu, simu, kalamu na kikombe kikubwa na kinywaji ndani.

Mwanafunzi anahudhuria masomo kupitia tarakilishi ya mkono. Mwalimu anazungumza wanafunzi akiandika. Kando kuna mikoba mitatu ya rangi ya kijivu. Mkoba mmoja una vitabu mwingine haina chochote.

Kijana huyu anahudhuria mkutano wa video kupitia tarakilishi ya mkono. Kuna watu tisa kwenye skrini ya kompyuta. Kijana ananakili. Kando yake kuna simu.

Tarakilishi inatumika katika mfumo wa masomo ya kidijitali. Kuna kikombe, miwani, kitabu na kalamu.

Kwenye ukumbi huu wa mihadhara kuna viti vingi sana vilivyopangwa vizuri vyenye rangi ya kahawia. Mlango wa jumba hili lipo wazi.

Kuna vitanda vingi kwenye jumba hili la kulalia la wanafunzi. Bado kuna nafasi ya vitanda vingine. Kuna kiti kimoja cha rangi nyeupe. Vitanda vitatu vimewekewa blanketi.

Chumba hili la kukulia, lina meza nyingi nyeupe, na viti vingi. Mlango upo wazi, pamoja na madirisha, imepakwa rangi nyeupe, na rangi ya blue .

Wanafunzi hawa na mwalimu wao wako na mwonekano mzuri. Wanapiga gumzo wakiwa wamefurahi sana. Mwanafunzi mmoja aliyeketi ana ulemavu. Ni msafi sana.

mwanaumu huyu ameketi kwenye kiti, yeye ni kipofu. Amevalia miwani nyeusi na vifaa vya kusikiliza. Yupo mbele ya tarakilishi kwenye kitu cha rangi ya kijani kibichi, kuna vitabu vilivyopangwa vizuri kwenye chumba hiki pia kuna televisheni kubwa.

Mwalimu na wanafunzi wake wawili, wana furaha. Mmoja, ameketi kwenye kiti la magurudumu, anaonekana akiwa na ulemavu. Anazungumza, mwalimu na mwanafunzi wa kike wanamsikiza. Wote wanapendeza sana.

Kwenye maktaba hii kuna vitabu vingi sana, vimepangwa vizuri, mwanafunzi huyu, ana ulemavu, anasoma akigusa kwenye kitabu.